Gari linalotambulika kwa chapa ya Hilux limeegeshwa nje na lina rangi inayokaribia nyeusi na madirisha ya giza. Maeneo yale yana nyasi na miti mirefu ya kijani kibichi. Mtu aliyevaa fulana inayokaribia rangi ya manjano anaonekana kwa sehemu karibu na nyuma ya gari.

Maeneno yale ni ya soko ya nguo. Watu wanaonekana wakichagua na kupima nguo. Muuzaji mmoja aliyevalia kofia nyekundu anaonekana akipanga manguo. Kando yake kuna mtu aliyevalia shati nyekundu amesimama huku akitazama upande wake wa kushoto.

Bango ya bima ya kifuniko cha ajali ya kibinafsi inayotolewa na kampuni ya Amaco. Mchoro wa mtu anayeonekana kuwa wa kiume aliyevalia shati yenye rangi ya maroon na amevalia bandeji mkononi kuashiria amevunjika. Inaonekana kali.

Maeneo yale ni ya sokoni, mazao mengi ya aina tofauti kama ndizi, maembe, tikiti maji, mananasi na mboga yametandazwa pale. Watu wanaoonekana kuwa wauzaji wamesimama, huku wengi wameketi kwenye vibanda vyao.

Mazao ya aina tofauti kama nyanya, tango, ndimu, vitunguu, viazi, mapera, pilipili yanaonekana pale yakiwa yamepangwa kwenye masanduku madogo, besheni na kwenye kreti. Kando kuna ndoo mbili za rangi ya kimanjano.

Watu wanne wanaonekana mahali pale, wawili wakiwa ni watoto na wawili watu wazima. Usoni wana furaha. Mezani kuna sahani mbili na glasi ya juisi ya matunda imewekwa pale.

Aina tofauti ya mazao ya mizizi ikiwa ni pamoja na viazi vitamu vyenye ngozi ya rangi ya zambarau, viazi vikuu vyenye ngozi nyeusi vimepangwa kwenye vikapu na ndoo nyekundu na nyeupe.

Aina tofauti ya matunda yametandazwa katika sehemu moja iliyogawanywa. Katikati kuna tikitimaji sita kubwa, upande wa kulia, ni kundi la maembe mabichi na upande wa kushoto linaonekana chungwa moja.

Duka hilo linaonekana kuuza bidhaa mbalimbali likiwa ni pamoja na vinywaji kama vile pepsi, inavyo onyeshwa kwenye kreti zilizopangwa mlangoni na pia kuna maji. Ndoo ya kijani kibichi imesimamishwa pale.

Rundo kubwa la nguo za mitumba tofauti. Eneo la kuhifadhi limejengwa kwa kutumia mbao. Nguo hizo ni tofauti kwa rangi, muundo na kitambaa. Kwa nyuma, nguo nyingi zinaonekana zikining'inia kwenye rafu.

Idadi kubwa ya mayai ambayo yaweza kuwa ya kuuzwa yamepangwa katika trei za rangi tofauti kwenye rafu na kwenye sakafu katika chumba lililopakwa rangi ya kijani kibichi na linaonekana kuwa la kuhifadhi bidhaa zile.

Mkono unaonekana umeshikilia simu ambayo inamwonyesho ya programu ya M-pesa kwenye skrini yake. Menu kuu ya programu inaonekana ikiangazia huduma mbali mbali kama vile kutuma pesa, kuondoa mikopo na akiba.

Eneo hili ni la soko maarufu la Wamaasai ambalo lina anuwai ya ufundi na zawadi za kitamaduni za Kiafrika. Soko hilo lina vitu mbalimbali kama shanga, bangili na vikapu vya muundo tofauti.

Eneo ni la soko la nje. Wauzaji na wanunuzi wengi wapo huku wamezungukwa na aina tofauti ya mazao yaliyopangwa ardhini kwenye vikapu. Bidhaa hizo ni pamoja na vitunguu, matunda, mboga, viazi tamu na mahindi.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya iliyo na mchoro wa rais wa kwanza wa Kenya hayati mzee Jomo Kenyatta na pia kuna mchoro wa jengo mrefu kando yake na imeshikiliwa na mkono mbele ya camera .

Tangazo la bima ya afya la Imana, upande wa kushoto kuna muonyesho wa familia inayotabasamu huku mwanamke ameshikilia sanduku la kadibodi juu ya vichwa vyao kama paa, upande wa kulia kuna maandishi ya sera ya bima na chini kuna nambari ya simu.

Mifuko mingi mikubwa iliyojazwa na vitunguu nyekundu inaonekana pale. Watu wanaonekana wakihamisha na kupanga magunia ya vitunguu mahali pale, huku mwanamke mmoja aliyevaa kofia amesimama akiegemea gunia akitazama lori iliyosimamishwa pale.

Eneo ni la sokoni. Dada mmoja anaonekana amesimama akifanya ukaguzi wa bidhaa ambayo ni mboga za kijani kibichi zilizopangwa pale. Upande wa juu kuna tandarua limetumika kufunika mahali hapo. Mbele kuna bango nyekundu yenye maandishi nyeupe na magari pia yamesimamishwa pale.

Bunda la noti la shilingi elfu moja ya Kenya, mbele kuna mchoro wa rais wa kwanza marehemu mzee Jomo Kenyatta na yameshikiliwa na mikono miwili yakiwa yameenezwa mbele ya kamera.

Bango la tangazo la bima ya afya la kampuni ya Jubilee. Upande wa kushoto una maandishi nyeupe yanayohusu bima yenyewe. Dada mmoja aliye mjamzito anatabasamu huku ameshika tumbo na amevaa rinda nyekundu.

Tangazo la bima ya nyumbani linalotolewa na LetsGo Kenya na lililoandikwa na kampuni ya Sanlam. Huduma zinazotolewa ni kama bima ya mali, ajali ya kibinafsi, vitu vya dhamani na upanuzi wa hifadhi.

Tangazo la bima ya Bima boda, wanatoa bima ya wahusika watatu inayogharimu shilingi elfu tatu na kina ya bima ya pikipiki inayogharimu shilingi elfu sita. Upande wa chini kuna nambari ya kuwasiliana nao.

Muuzaji anaonekana upande wa kushoto akiwa amezungukwa na mazao mapya. Kuna kiasi kikubwa cha mboga tofauti ikiwa ni pamoja na pilipili, nyanya, viazi na vitunguu vyekundu.

Tangazo la bima ya Madison, upande wa kushoto kuna dada mmoja amesimama, huku akitabasamu, na mkono wake umeshikiliwa na kombeo la mkono na mwingine umeshikilia gongo, upande wa kulia kuna maandishi ya mawaidha.

Tangazo la bima ya gari la kibinfasi linalotolewa na shirika la bima la Anziano. Cheti cha bima na maelezo ya mawasiliano pia yamejumuishwa pale. Kuna bima ya mwezi moja na ya mwaka moja na kiasi cha pesa inayohitajika.

Viatu vya aina na rangi tofauti vimetandazwa kwenye chandarua yenye rangi ya manjano, mama ameketi chini na kichwani amefunga kitambaa, kando, kuna nguo zimeanikwa, na kwenye ardhi kuna uchafu.

Watu wawili wanaonekana pale , mmoja ameketi chini huku mwingine aliyevalia nguo ya kazi na kofia kichwani anatembea akielekea dukani. Mbele yake kuna bango nyeupe na maandishi nyekundu.

Noti moja ya shillingi mia tano ya Kenya iliyo na picha ya marehemu Mzee Jomo Kenyatta ikiwa pamoja na noti za shilingi elfu, zimepangwa na kushikiliwa mkononi mbele ya kamera.

Mazingira yale ni ya biashara ya ususi. Maduka yanaonekana pale yenye mabango yaliyo na jina ya msusi binafsi. Viti vimepangwa nje na vimekaliwa na mabinti, hivi vingine vinatumika kuanika taulo.

Baiskeli imesimamishwa mbele ya duka na kuna mtu amesimama kando, jokofu nyekundu ya soda inaonekana kando ya mlango uliopakwa rangi ya kijani kibichi na kuna vifagio viwili pale.